Nguzo ya umeme ndefu iliyosimama na kushikizwa kifaa cha umeme chenye kuonyesha hatari ya umeme mkubwa, upitao kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Nguzo ya umeme ya kisasa, iliyotengenezwa kwa saruji, iliyobeba nyaya za usafirishaji wa umeme majumbani, ikiwa pembeni mwa jengo refu aina ya ghorofa, na kandokando ya miti iliyostawi rangi ya kijani.

Nguzo kubwa ya umeme iliyoandikwa kwa maandishi yenye rangi nyekundu kuashiria hatari katika eneo hilo. Pembeni yake kukiwa na waya wa umeme uliopita.

Mwonekano wa gari kubwa lenye tenki kubwa kwa nyuma, rangi ya bluu lenye mistari ya njano, linalojihusisha na ubebaji wa maji, likiwa limepaki pembezoni mwa jengo.